Hii ni biashara ya mavazi na urembo. Mashati ya aina mbalimbali yamekunjwa na kupangwa kwa ustadi kulingana na rangi kwenye rafu za duka. Mpangilio huu unawezesha wateja kuchagua kwa urahisi na kuvutia huku ukionyeshwa ubunifu na mpangilio bora wa bidhaa za mavazi.

Suti zimeonyeshwa kwa mpangilio mzuri katika duka la manguo. Zikiwa na rangi tofauti tofauti zinazovutia macho. Washati ya aina mbalimbali yamepangwa kwa ustadi yakiongeza mvuto wa jumla wa duka hilo la mavazi ya kisasa.

Suruali na tishati zimepangwa kwa ustadi katika duka ya manguo zikiwa zimeonyeshwa wazi ili kuwavutia wanunuzi na kuharakisha uchaguzi. Chumba hiki kimeangazwa vizuri kikitoa mwonekano safi wa kuvutia kwa bidhaa zilizoko ndani.

Suti za kila aina zimewekwa kwa ustadi ndani ya duka la manguo maridadi zikiwa zimepangwa kwa mpangilio unaovutia macho. Kila suti inaonekana kwa upekee wake, ikionyesha ubora na mtindo tofauti inaokidhi ladha za wateja mbalimbali.

Hii ni biashara ya magari; gari jipya jeupe la kibinafsi limeegeshwa mbele ya jumba lenye mandhari ya kuvutia, likizungukwa na mimea ya kijani. Taswira hii inaonyesha muunganiko wa uzuri wa magari mapya na mazingira yaliyopangiliwa vizuri, ikiashiria thamani ya bidhaa na huduma za hali ya juu.

Biashara ya magari. Trela maalum ya kubeba magari limeegeshwa kando ya jumba moja likiwa limebeba magari mapya yaliyopangwa kwa uangalifu. Taswira hii inaonyesha usambazi wa magari mapya kwenye soko, ikiwa sehemu ya mnyororo wa biashara ya magari nchini.

Hii ni biashara ya magari. Trela ya rangi ya machungwa inasafiri barabarani ikiwa imebeba magari ya kibinafsi. Mazingira yanayoizunguka yamejaa miti ya kijani, yakionyesha usafirishaji wa magari katika njia zinazopita maeneo yenye mandhari ya asili na tulivu.

Hii ni biashara ya magari. Mwanaume mweupe anamuonesha mteja wake jinsi ya kuweka petroli katika gari jipya jeupe. Hili ni onyesho la huduma kwa wateja baada ya mauzo likisisitiza uelewa wa matumizi sahihi ya gari na kujenga uaminifu kati ya muuzaji na mnunuzi.

Trela kubwa inaonekana ikisafiri barabarani ikiwa imebeba mapikapu ya kisasa yaliyo pangwa kwa ustadi. Pikapu hizo zinang'ara kwa rangi na muundo wa kuvutia zikisafirishwa kwa uangalifu kuelekea mahali pa matumizi au mauzo.

Biashara ya magari mke na mume wanasikiliza kwa makini maelezo kutoka Kwa muuzaji wa magari wakiwa katika mazungumzo ya kuchagua au kununua gari. Taswira hii inaonyesha Hali ya kushirikiana katika maamuzi ya kifamilia na mazingira ya biashara yenye huduma kwa wateja.

Hii ni biashara ya magari, magari ya kibinafsi yameegeshwa kwa mpangilio nje ya jumba yakisubiri wateja wanaotafuta chaguo bora za usafiri ,mazingira haya ya wazi yanaonyesha sehemu ya biashara ya magari ambapo wateja huweza kuyaona na kuyachagua moja kwa moja.

Gari aina ya Mark X imeegeshwa kando ya jumba moja likiwa safi na katika hali nzuri. Mandhari hiyo ni ya utulivu inayoonyesha uzuri wa gari hilo, likiwa tayari kwa wanunuzi wanaotafuta ubora na mtindo katika bazaar la magari.

Gari jeupe aina ya subaru limeegeshwa kwenye uwanja pamoja na magari mengine ya aina mbalimbali. Eneo hilo linaonekana kuwa sehemu ya maegesho au soko la magari, lenye mpangilio wa magari tofauti tofauti.

Gari aina ya Subaru limeegeshwa likiwa wazi. Milango yote pamoja na buti imefunguliwa ikionyesha kwa uwazi mandhari ya ndani. Ni sehemu ya bazara la magari ambapo wateja huangalia kwa ukaribu ubora na mwonekano wa magari kabla ya kufanya uamuzi wa kununua.

Hili ni soko la magari. Magari madogo ya kibinafsi yamepangwa kwa ustadi ndani ya chumba cha maonyesho. Mwanga wa kutosha na mazingira yaliopangiliwa vizuri yanaonyeshwa ubora wa magari haya na kuleta hali ya kuvutia kwa wanunuzi wanaotembelea eneo hilo.

Gari la kibinafsi limefunguliwa mlango moja likionyesha viti vya ndani vyenye rangi ya krimu na sakafu iliyowekwa mikeka ya buluu ya kuwekea miguu. Mandhari hii ni ya kuvutia ni sehemu ya maonyesho ya magari ikitoa nafasi ya wanunuzi kutathmini ubora wa magari kwa undani.

Gari la kubebea magari likiwa limebeba gari la binafsi la rangi ya buluu. Yote haya yameegeshwa kando ya mandhari yenye mimea ya kijani kibichi inayotoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili katika eneo hilo.

Hili ni soko la magari. Gari la kifahari la zamani limeegeshwa kando ya barabara karibu na bustani ya maua. Muunganiko huu wa uzuri wa magari ya kale na mandhari ya kupendeza unaonyesha mvuto wa magari ya kipekee kwa mapenzi wa mtindo ya zamani na wapita njia.

Soko la magari. Magari ya binafsi yameegeshwa kwa mpangilio mzuri katika uwanja mpana uliopambwa na miti ya kijani inayovutia. Mandhari haya yanatoa taswira ya utulivu na mazingira rafiki kwa wanunuzi wanaotembelea eneo hilo kuchagua magari yao ya ndoto.

Hii ni biashara ya magari. Mzee kutoka familia moja anamsalimia muuzaji wa gari kwa furaha ishara kuwa wamefikia makubaliano bei. Wote wanaonekana wenye furaha ikiashiria muhamalam uliokamilika kwa mafanikio katika mazingira ya kirafiki na ya kuaminiana.

Hili ni soko la magari. Magari ya kibinafsi yameegeshwa kwa mpangilio katika ghorofa ya chini ya jengo. Eneo hili lina mwangaza wa kutosha na limeandaliwa vizuri likitoa taswira ya hifadhi salama ya magari au sehemu ya maonyesho ya kuuza magari.

Hili ni soko la magari, watu wawili wanabadilishana funguo mbele ya gari jekundu la kibinafsi , tukio hili linaashiria makubaliano ya biashara yaliyofikiwa na linaonyesha uzoefu mzuri wa ununuzi wa magari katika mazingira ya kuaminika.

Hii ni biashara ya magari. Trela kubwa linaendelea na safari barabarani likibeba magari ya aina mbalimbali. Hii inaonyesha usambazaji wa magari mapya, au yaliyotumika, ikiwa sehemu muhimu ya mnyororo wa biashara ya magari nchini.

Magari ya kibinafsi yameegeshwa kwa mipangilio katika wanja uliojaa watu katika sehemu moja. Wanja huu umezungukwa na miti ya kijani kibichi ikitoakivutio cha mazingira safi na yenye utulivu mkuu.

Magari ya kibinafsi yameegeshwa katika uwanja mpana uliozungukwa na miti ya kijani kibichi na nyasi safi. Mandhari hii ya asili inaipa maonyesho ya magari mvuto wa kipekee, ikiakisi uzuri wa magari katika mazingira tulivu na rafiki kwa wateja.

Hii ni biashara ya magari. Magari meusi ya aina mbalimbali yameegeshwa kwa mpangilio katika uwanja uliozungukwa na miti michache, huku majengo makubwa yakionekana kwa mbali. Taswira hii inaonyesha mandhari ya soko la magari lililo katika eneo la mjini, linalotoa chaguo nyingi kwa wateja wanaotafuta magari ya kisasa.

Ndani ya kiti cha nyuma cha gari la binafsi, viti vya rangi ya kahawia vimepangwa kwa ustadi, vikiwa na muonekano wa ngozi ya laini. Chini, mikeka ya buluu inayoweza kutolewa imetandazwa vizuri, tayari kupokea miguu kwa starehe na usafi wa hali ya juu.

Gari dogo aina ya suzuki limeegeshwa kando ya barabara. Mandhari iliyozunguka, imepambwa na miti mizuri ya kijani kibichi, ikilipa eneo hilo sura ya utulivu na uzuri wa asili.

Subaru nyeusi iliyoegeshwa vizuri kwenye uwanja wa wazi. Karibu nayo kuna magari mengi ya rangi ya nyeusi, yote yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Mandhari inaonyesha utulivu na mazingira ya kisasa ya maegesho ya magari.

Hii ni biashara ya magari. Magari ya kibinafsi yameegeshwa kwa mpangilio katika uwanja uliozungukwa na miti ya kijani kibichi. Madhari hii inaonyesha mazingira tulivu na ya kuvutia yanayowezesha wateja kufurahia ununuzi wa magari kwa urahisi na starehe.

Hili ni soko la magari. Gari la kijani la zamani lenye muonekano wa kipekee limeegeshwa barabarani likiangazia uzuri wa magari ya kale na dhamani yake ya kihistoria. Mandhari hii huibua hisia za uridhi wa magari wa mvuto wa muundo wa zamani unaoendelea kuvutia hadi leo.

Biashara ya magari na masoko ya mitaani. Trela ya rangi ya kijivu imesimama barabarani ikiwa imebeba magari la kibinafsi la buluu. Mazingira ya eneo hilo yamezungukwa na uoto wa kijani ikiashiria biashara ya magari inayofanyika kwenye maeneo ya wazi yenye nafasi na hewa safi.

Biashara ya magari. Magari ya binafsi yameegeshwa kwenye uwanja mpana uliozungukwa na miti na mazingira ya kuvutia. Maandhari haya safi na ya kijani ,yanatoa hali ya utulivu yakiendana na maonyesho ya magari kwa wateja wanaotafuta chaguo Bora.

Matatu ya rangi ya kijivu aina ya Nissan ikiwa na paa la juu lililofungwa limeegeshwa. Mazingira yanaozungukwa kwa miti yenye majani mabichi yakitoa mwonekano wa utulivu wa asubuhi au jioni.

Hii ni biashara ya magari. Magurudumu mengi ya magari yamepangwa pamoja kwa mpangilio tayari kwa kuuza au kutumika kama sehemu mbadala. Mpangilio huu unaonyesha huduma za ziada zinazopatikana katika soko la magari ambapo wateja wanaweza kupata vipuri kwa mahitaji ya magari yao.

Gari aina ya matatu lililoegeshwa juu ya ardhi ya kokoto. Pembeni, kuna gari la binafsi huku mazingira yakiwa yamezungukwa na miti ya kijani kibichi inayovutia macho. Mandhari hii inaashiria eneo la kuegesha magari lenye utulivu na mpangilio mzuri wa magari.

Lori limeegeshwa kando ya barabara pembeni mwake kunawauzaji wanauza viazi vikuu pamoja na viazi. Wanunuzi wanaonekana wakichagua bidhaa huku majengo ya karibu yanaonyesha kuwa eneo hilo liko katika mitaa lenye shughuli nyingi la kibiashara.

Hii ni soko. Viungo mbalimbali tofauti pamoja na asali safi vimepangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia. Miundo huu unarahisisha wateja kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa urahisi huku ukionyesha utamaduni wa biashara ya viungo katika masoko ya kawaida.

Hili ni soko. Viatu vya aina mbalimbali vimetandazwa na kupangwa kwa ustadi mkubwa, vikionyesha ubunifu na mpangilio wa kuvutia wateja. Bei ya kila jozi shilingi mia mbili imeandikwa wazi.,ikionyesha unafuu na uwazi wa biashara katika soko hili la mitaani.

Soko la wazi ambapo viatu vya michezo vimepangwa juu ya kibanda cha kuuza bidhaa. Vinaonekana vizuri kwa wateja .Pembeni mwa barabara kuna gari ya jeupe la kibinafsi lililoengeshwa. Linaonekana karibu na eneo hilo la biashara. Mandhari hii inaonyesha shughuli za biashara ya mitaani na maisha ya kawaida mjini.

Biashara na masoko ya mitaani mazao ya shambani yamepangwa kwa mpangilio mzuri kanda ya barabara ambapo magari na watu hupita kwa shughuli za kila siku ,kituo hicho kiko karibu na majengo yaliyo kwa mbali ikionyesha muingiliano kati ya biashara ya kijiji na mji.

Biashara na masoko ya mitaani. Viatu vya wanawake vya aina mbalimbali vimetandazwa na kupangwa kwa mpangilio mzuri Chini, ili kuvutia wanunuzi. Bei ni nafuu, shilingi mia tatu peke yake, na mazingira yanaonyesha soko la wazi linalohudumia wateja wa kipato cha Kati na cha Chini.

Biashara na masoko ya mitaani. Viatu vya ngozi vinavyovutia vimepangwa kwa ustadi ndani ya banda la soko. Mpangilio huu mzuri unawavutia wanunuzi na kuonyesha ubunifu wa wafanyi biashara wa mitaani katika kuuza bidhaa zenye ubora na mvutio.

Biashara na masoko ya kisasa. Soko la kisasa lina lango lenye ubao wa jina. Na mbele yake kuna mkokoteni wa kubebea maji ukiwa tayari kwa matumizi. Watu wanaonekana wakijihusisha na shughuli mbalimbali ikiashiria pilka pilka za kila siku katika eneo hili la kibiashara.

Kipanda kidogo cha kuuza matunda kando ya barabara, mandizi majungwa mananazi viazi na tikiti maji vimepangwa kwa mpangilio mzuri vikionyesha rangi mbali mbali za kufutia huku muuzaji akiwa tayari kumhudumia wateja katika mazingira ya soko.

Nguo mbalimbali zimetandazwa kwa mpangilio mbele ya muuzaji huku zingine zikiwa zimewekwa juu ili kuvutia wanunuzi. Ni mandhari ya soko yenye rangi na shughuli nyingi. Linaonyesha ubunifu na maisha ya kila siku ya biashara mtaani.

Masoko, wachuuzi wamepanga bidhaa zao kwenye soko la wazi wakiwauzia wateja katika hali ya shughuli nyingi. Wengine wametumia miavuli kujikinga na jua hasa wale ambao hawako chini ya maeneo yenye kivuli . Wakionyesha ubunifu wa biashara ndogo ndogo katika mazingira ya wazi.

Soko la wazi lililo tandazwa kwa ajili ya kuuzia bidhaa za kitamaduni kama vile vikapu, shanga na vinyago. Kwa mbali yanaonekana majengo marefu yanayochomoza karibu na miti ya kijani inayovutia, ikiashiria mchanganyiko wa maisha ya kisasa na urithi wa kitamaduni.

Bangili na shanga za kiunoni zilizotengenezwa kwa mikono zikiwa zimepangwa vizuri sokoni. Watu wawili wameketi karibu na bidhaa hizo wakisubiri wateja katika mazingira ya soko la utamaduni na ubunifu wa kienyeji.

Hili ni soko. Matunda ya aina mbalimbali kama machungwa, ndizi na tufaha yamepangwa kwa ustadi sokoni, yakivutia wateja kwa rangi zake za kupendeza. Mazingira haya yanaonyesha shughuli hai za kibiashara na umuhimu wa lishe bora katika jamii.

Soko la kuuza mazao ya shambani linaonekana likiwa na shughuli nyingi. Wauzaji wengine wameketi karibu na bidhaa zao, huku wengine wamesimama wakiwahudumia wateja. Mazao kama ndizi, machungwa na viazi yamepangwa kwenye vibanda na magunia, yakionyesha mshikamano wa jamii katika biashara ya kilimo.

Kategoria ya masoko ya kisasa. Soko la kisasa lenye ghorofa moja linaonyesha wafanyabiashara wakiuza mazao yao ya shambani huku wanunuzi wakizunguka wakichagua bidhaa wanazohitaji. Mandhari hii inaonyesha mpangilio bora wa soko unaochangia urahisi wa biashara na ununuzi katika mazingira safi na yaliyoandaliwa vyema.

Tukio linafanyika nje katika soko la wazi, ambapo wachuuzi wamepanga bidhaa zao ardhini kwenye vibanda vya muda. Watu wengi wanajishughulisha na kununua na kuuza matunda na mboga mboga safi. Huku mazingira mavazi na aina ya mazao yakionyesha mandhari ya kawaida ya soko la Afrika.

Biashara na masoko ya mitaani. Masooko yaliyo kando ya barabara yanaonyesha vibanda vinavyo uza mazao mbalimbali ya shambani. Eneo hili limezungukwa pia na majengo ,likionyesha muingiliano wa shughuli za kilimo na maisha ya mjii katika kuendesha uchumi wa kila siku.

Soko linaonekana likiwa na kazi nyingi nzuri ya sanamu zilizopangwa kwa kuvutia. Kila kipande kinaonyesha ubunifu wa kipekee na utamaduni wa jamii na kugeuza soko hilo kuwa mahali pa kudhamini na kukuza vipaji vya wasanii wa vienyeji.

Wachuuzi wa nyanya wamesimama sokoni, wakiuza nyanya zilizoiva vizuri zikipakiwa kwenye makreti. Mandhari ya sokoni inaonyesha pilka pilka za kila siku na mchango wa wakulima katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula safi kwenye jamii.

Mandhari ya soko yenye bidhaa mbalimbali ya kilimo vile mananasi, matango, tangawizi na mboga mboga nyingine. Mazao haya yamepangwa vizuri yakionyesha shughuli hai ya biashara na hali halisi ya soko ambapo wauzaji na wanunuzi hukutana kubadilishana bidhaa.

Soko la kuuzia viatu ambapo viatu vimetandazwa nje ya maduka kwenye mikeka na magunia ili kuvutia wapita njia. Mandhari hii inaonyesha biashara ya mtaa inayowezesha watu kununua kwa urahisi huku ikichangia katika uchumi wa kawaida wa kila siku.

Biashara na masoko ya mitaani , watu wamejaa sokoni wakiendelea na shughuli za ununuzi na uuzaji wa mazao mbali mbali ya shambani. Soko linaonekana kuwa na pilka pilka nyingi, likiwa kitovu cha biashara ya kila siku na chanzo cha riziki kwa wengi.

Hii ni huduma ya Mali isiyohamishika . Barabara ya mchanga inapita kando ya uwanja mpana na kwa mbali linaonekana jumba kubwa lililojengwa kwa imara. Taswira hii inaonyesha maendeleo ya makazi au biashara yanayoibuka ikiashiria ukuaji wa sekta ya ardhi na majengo katika eneo hilo.

Hii ni huduma ya mali isiyohamishika. Jumba la kisasa la kibinafsi linalojitokeza kwa mvuto wake likiwa limejengwa katika mandhari ya kuvutia ya mimea ya kijani kibichi . Muunganiko wa kisanifu wa kisasa na mazingira ya asili huonyesha mtazamo wa maisha ya utulivu na iliyo mzuri.

Nyumba ya kifahari ya, ya rangi nyeupe ya kibinafsi, ikiwa na roshani na madirisha makubwa ya kioo yanayoruhusu mwanga mwingi kuingia. Mazingira yanazungukwa na mimea mizuri ya kupendeza na pembeni kuna baiskeli mbili na kivuli cha kuegesha magari. Hali inaonyesha utulivu na mpangilio mzuri wa makazi.

Gari dogo jeupe likiwa karibu na majani marefu ya kijani, karibu na nyumba ya mabati. Mbali kidogo kuna majengo marefu yanayoonekana yakionyesha mchanganyiko wa makazi ya aina tofauti katika eneo hilo.

Hii ni huduma za mali isiyohamishika. Vyumba viwili vilivyopakana vimepambwa kwa rangi tofauti tofauti zinazovutia macho. Mpangilio huu unaonyesha mandhari ya kisasa na ubunifu wa majengo yanayolenga kutoa makazi yenye starehe na mwonekano mzuri.

Hii ni huduma za mali isiyohamishika, nyumba imezungukwa na bustani ya maua yenye rangi mbalimbali pamoja na miti ya kijani kibichi, vinavyoipa mandhari yake mvuto wa asili. Mazingira haya yanasisitiza thamani ya nyumba zilizojengwa kwa kuzingatia uzuri wa mazingira na ustawi wa wakazi.

Hii ni huduma ya mali isiyohamishika. Manyumba ya kibinafsi yaliyopakana yamejengwa kwa mtindo wa kuvutia, yakionyesha ubora wa makazi ya kisasa. Kando yake, kuna ardhi yenye nyasi zilizokua vizuri, ikiongeza mvuto wa mazingira na nafasi ya uwekezaji au kupumzika.

Sehemu ya mali isiyohamishika inaonekana ikiwa na mabango ya kuvutia yenye ujumbe wa kibiashara yakishawishi wanunuzi kununua, mandhari hiyo inaonyesha huduma ya kisasa ya uuzaji wa ardhi ya majengo zikiendeshwa kwa ueledi na ubunifu mkuu.

Nyumba ya mabati imejengwa katikati ya mazingira ya kijani ikiwa imezungukwa na miti mizuri inayotoa hewa safi na mandhari ya kuvutia. Kwa umbali kidogo, inaonekana ghorofa kubwa pamoja na nyaya za stima zinazosafirisha umeme, hali inayoashiria mchanganyiko wa makazi ya kawaida na maendeleo ya mji. Hii ni sehemu ya huduma za mali isiyohamishika zinazoonyesha ukuaji na miundo mbinu.

Nyumba ya ghorofa moja yenye roshani ya kupendeza inaonekana ikiwa imezugukwa na miti ya kijani pembezoni mwa uzio. Jirani kuna nyumba nyingine maridadi inayoonyesha mandhari safi ya kuvutia ikionyesha mazingira tulivu yanayofaa kuwa makazi bora. Hii ni taswira ya huduma za kisasa za mali isiyohamishika.

Hii ni huduma za mali isiyohamishika. Majengo yenye kuvutia yaliyopakana yana roshani zinazotoa muonekano mzuri wa mazingira yanayowazunguka. Mpangilio huu unaonyesha maendeleo ya makazi ya kisasa yanayo zingatia uzuri wa usanifu pamoja na starehe ya wakaazi.

Hii ni huduma ya mali isiyohamishika. Jumba la kifahari limesimama kwa kuvutia katikati ya mandhari ya kijani, likiwa limezungukwa na miti mizuri inayoongeza uzuri na utulivu wa mazingira. Mwonekano huu unaakisi maisha ya hali ya juu katika nyumba iliyopangwa kwa ustadi na kuhifadhiwa vyema.

Jengo refu la kuvutia lenye madirisha mapana yanayong'aa, likiwa mfano wa usanifuwa kisasa katika uduma za mali isioamishika. Mandhari yake ya kisasa uvutia wakazi na wawewekazi katika sekta ya ujenzi na makazi.

Hii ni huduma za mali isiyohamishika majumba ya kisasa yaliyokamilika yanaonekana kuvutia yakiwa na usanifu wa kisasa na mandhari safi, pembeni ujenzi wa majumba mengine unaendelea ikiashiria ukuaji wa mji na fursa zaidi za makazi na uwekezaji.

Hii ni huduma za mali isiyohamishika. Jengo refu la kisasa linainuka kwa haiba likiwa na mwonekano wa kuvutia na mti wakijani mbele yake unao changia mandhari tulivu. Muundo wake wa kisasa na mazingira safi yanaonyesha mwelekeo wa mjini katika ujenji wa makazi ya bishara ya hali ya juu.

Majengo mawili marefu yaliyojengwa karibu huku katikati yao kukiwa na vejetisheni ndogo ya kijani. Mpangilio huu unaonyesha mchanganyiko wa maendeleo ya kisasa ya majengo ya juhudi za kuhifadhi mazingira ya asili. Mandhari hii inaakisi huduma za kisasa za sekta ya nyumba katika maeneo ya mjini.

Nyumba yenye roshani nzuri iliyoangaziwa vizuri na mwanga wa asili. Mazingira ya nje yana bustani ndogo yenye mimea ya kijani kibichi, ikiongeza mvuto wa eneo hilo. Pembeni kuna nyumba ndogo ya ghorofa moja iliyo kwenye kona ya kiwanja ikikamilisha maandhari ya utulivu na mpangilio mzuri wa makazi.

Nyumba ya ghorofa mmoja iliyo kwenye kiwanja cha kibinafsi ikiwa na pea lilliloekezwa vizuri. Katika sehemu ya maegesho, kuna kivuli kilichowekwa juu ya gari lililofunikwa ili kulikinga na vumbi. Ndani wa kiwanja hicho, pia kuna gari jingine lililoegeshwa wazi na pembeni kuna chungu chenye mmea wa kijani. Hali inaonyesha mazingira safi na iliyopangwa vizuri. Maandhari hii inaakisi huduma za kisasa za sekta ya ardhi na nyumbani.

Sehemu ya duka kubwa inaonyesha bidhaa asilia imetandazwa kwa mpangilio mzuri. Vitunguu, viazi vikuu, viazi na mboga kama kabeji. Bidhaa hizi za shambani zinaangaza chini ya mwangaza mzuri wa chumba zikiakisi umuhimu wa kilimo asilia na usalama wa chakula.

Duka kuu la kisasa lenye rafu mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kila mmoja ikiwa na bidhaa tofauti. Badala ya wahudumu wa malipo kuna mashine za kisasa zilizohudumia ambazo wateja hutumia kulipia bidhaa zao moja kwa moja. Mandhari inaonyesha mabadiliko ya teknolojia katika sekta ya biashara.

Sekta ya biashara na huduma za rejareja. Juisi zilizofuganishwa kwenye boksi pamoja na chupa za juisi za rangi mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Eneo hili limeangazwa vizuri likitoa mandhari safi ya kuvutia kwa wateja wanaonunua bidhaa za vinywaji.

Maduka makubwa, mikate ya aina na ukubwa mbalimbali imepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka, mpangilio huu urahisisha wateja kuchagua bidhaa wanazohitaji kwa urahisi huku mazingira ya duka yakiwa safi na yenye mwangaza wa kutosha.

Mwanaume amesimama kwenye sehemu ya juisi na soda, ndani ya duka kubwa. Rafu zimejaa juisi za matunda zilizopangwa kwenye maboksi zikiwa na rangi tofauti tofauti, nyekundu, machungwa, na kijani. Chini, juisi za chupa zimepangwa kwa umaridadi sakafuni, ziking'aa chini ya mwanga wa duka. Mandhari ya bidhaa safi, safu, na zilizopangwa kwa kuvutia.

Mandhari ya duka kubwa inaonyesha sehemu ya majokofu ambapo kuna friji nyingi zilizo pangwa kwa safu. Huku mwangaza wa ndani ukiangaza mazingira kwa ustadi na ustaafi wa hali ya juu.

Hii ni duka kuu. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ustadi kwenye rafu zilizopangiliwa vizuri na mwangaza wa kutosha. Mpangilio huu hutoa urahisi kwa wateja kuchagua bidhaa huku ukisisitiza usafi, mpangilio bora na huduma ya kisasa kwa wateja.

Biashara za huduma rejareja. Mlango wa kuingilia na wa kutoka wa Carrefour unaonekana wazi ukiambatana na rafu zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Duka hilo limeangazwa vyema na mazingira safi na yaliyopangwa kitaalamu yakitoa huduma bora kwa wateja wa kila siku.

Mashini mbalimbali za kufulia nguo zimepangwa kwenye duka kuu yenye mwanga wa kutosha, mandhari ya duka hili linaonyesha mpangilio mzuri na mazingira ya kisasa ya ununuzi.

Duka kuu yenye mwanga wa kutosha inaonekana ikiwa na wanunuzi wakichagua bidhaa mbalimbali. Rafu zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na bidhaa tofauti kama vyakula, vinywaji na bidhaa za manyumbani. Hali hii inaonyesha mazingira safi na yalioandaliwa kwa ununuzi wa kisasa.

Lango la kuingia na kutoka katika duka kuu la Naivas. Kwenye lango kuna walinzi wawili. Jina la chapa limeandikwa kwa rangi ya machungwa, huku herufi V ikiwa ya kijani kibichi. Mazingira yanavutia sana yakiwa safi na yaliyopangwa vizuri yakialika wateja kuingia kwa furaha.

Duka kuu lenye watu wengi wakifanya manunuzi, ndani kuna mwanga wa kutosha unaoangaza sehemu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na sehemu ya viatu. Viatu vimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya stendi na karibu kuna kiti chekundu kwa ajili ya wateja wanaotaka kupumzika au kujaribu viatu.

Sehemu ya duka kubwa limejaa vinywaji baridi ya aina mbalimbali tofauti, pamoja na bidhaa za nyama zilizoandaliwa vizuri. Vyote vimehifadhiwa ndani ya jokofu kubwa la kisasa lenye mwangaza mzuri ikiakisi viwango vya juu vya usafi na uhifadhi wa bidhaa katika maduka ya kisasa.

Hii ni biashara na huduma za rejareja. Bidhaa za maziwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri katika friji kubwa lenye mwangaza wa kutosha. Zinaonekana kuwa kubwa, tofauti na chapa mbalimbali zikiwarahisishia wateja kuchagua wanachoitaji kwa urahisi na haraka.